Kwenye hema ya rangi nyeupe wapo watu wawili wanaonekana vizuri. Mmoja akiwa anachoma samaki mwingine amevalia tisheti nyekundu na kofia.